Ndama wawili wenye mandoandoa meusi na meupe wamelala chini kwenye udongo mkavu, mmoja amelala chali akiwa ameinua mguu angani, huku yule mwingine akiwa amejipinda kidogo kando yake.

Mwanaume amesimama mbele ya milundi mikubwa ya ndizi ametabasamu na kushikilia kishada cha ndizi chache mkononi mwake ndizi zimepangwa kwa wingi kwenye meza au sehemu nyingine ya kuuzia zikiwa na rangi ya njano na baadhi zikiwa bado na rangi ya kijani kibichi

Mtu amevaa suti ya manjano akitumia kifaa cha kunyunyizia dawa kwa ng'ombe mweusi na mweupe. Mtu huyu amebeba chombo kikubwa cha manjano mgongoni. Shughuli hii inafanyika ndani ya banda la ng'ombe lililotengenezwa kwa mbao.

Mfugaji amevaa suti ya kijani na buti nyeusi akimkama ng'ombe mkubwa mwenye rangi ya kahawia na madoadoa meupe. Ng'ombe huyu amefungwa kamba ndogo kwenye mguu wake. Maziwa yanatiririka kuingia kwenye ndoo nyeupe iliyowekwa chini.

Wanaume mchanga amesimama, karibu na mti wa ndizi uliojaa matunda, amevalia kofia ya rangi ya zambarau na fulana ya bluu, na anaonekana akishikilia au kukagua ndizi zilizoiva na ndizi biji, kwenye mkungu, ameangalia kamera na kutabasamu.

Mtu ambaye mgongo wake unaonekana na amevaa shati jekundu na kofia nyekundu, amesimama katikati ya shamba la migomba, migomba hiyo imejawa na rundo kubwa la ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kutoka kwenye miti.

Mwanamke amevaa koti la buluu, kofia nyeupe, barakoa nyeusi usoni na buti nyeupe akionekana akimwaga kitu kutoka kwenye chombo kidogo hadi kwenye vyombo vikubwa vya chuma vya kuhifadhi maziwa.

Katika zizi la ng'ombe mwanaume amevaa koti la blue na buti la kijani. Anaonekana akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe mweusi na mweupe. Ndoo za maziwa za chuma zimewekwa chini na ng'ombe wengine wamefungwa kwenye sehemu zao wakisubiri kukamuliwa. Paa la zizi linaonekana kufunikwa na mabati.

Mwanaume akiwa amevalia koti jeusi na suruali nyeusi amesimama katikati ya migomba iliyojaa matunda. Anashika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zikionyesha rangi ya kijani kibichi. Jua linawaka juu yao.

Naweza kutambua kiasi kikubwa cha ndizi yenye rangi ya kijani. Zimepangwa katika rundo kubwa, labda sokoni au mazingira pa kuuzia mazao. Nyuma ya ndizi kuna watu wachache na miti inaonyesha manthari ya nje.

Shamba kubwa la migomba linaonekana likiwa limejaa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Migomba imepangwa kwa safu na udongo mwekundu unaonekana wazi kati yao. Kila mgomba una mkungu wa ndizi ulionyongonyea.

Mwanamke ambaye amevalia koti jeupe la maabara na kofia ya nywele nyeupe, anaonekana akifanya majaribio au uchunguzi wa kisayansi. Anashikilia chupa ndogo ya plastiki na kudondosha majimaji ndani ya beka ya glasi iliyo na kiyoyevu cheupe.

Rundo la ndizi zilizokomaa na zilizo mbichi zimetundikwa pengine sokoni au dukani. Kwa mbele kushoto kuna ndizi mbichi za kijani kibichi na katikati kuna ndizi zilizoiva za manjano.

Mikusanyiko ya migomba miwili au mitatu, yenye majani marefu, mapana na ya kijani kibichi. Baadhi ya majani yameanza kugeuka kahawia na kukauka. Nyuma ya migomba hio, kuna miti mingi mirefu, yenye majani mengi.

Rundo kubwa la ndizi bichi linaonekana likiningi'nia kutoka kwenye mti wa mgomba. Ndizi hizo ni za kijani kibichi na zimepangwa vizuri katika vitano . Majani makubwa ya kijani ya mgomba inaonekana pande zote mbele.

Shamba la migomba liko nyuma. Watu watatu wako karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani. Mwanaume mmoja amesimama akizishika ndizi hizo huku mwingine akionekana akizitazama. Mtu wa tatu amepiga magoti mbele ya ndizi, ambazo zimewekwa juu ya majani makubwa ya migomba.

Mwanaume mwenye tabasamu akibeba mkungu mkubwa wa ndizi mbichi za kijani, huku mikungu mingine mingi ikiwa imepangwa mbele yake, anaonekana kuwa katika soko au eneo la biashara la wazi, na nyuma yake kuna jengo na gari jeupe.

Ng'ombe mweusi na mweupe amesimama huku akinyonywa maziwa kwa kutumia mashine. Mashine hiyo imeunganishwa kwenye chombo kikubwa cheupe cha kukusanya maziwa. Ng'ombe amesimama ndani ya zizi huku anaonekana akila.

Pahali hapa pamejaa ndizi mbichi nyingi zikiwa zimerundikana chini na kwenye magari mawili makubwa ya mizigo. Moja ya gari ni ya rangi ya kijani na jingine ni la bluu. Watu kadhaa wako katikati ya mirundo ya ndizi, walioonekana wakishughulikia au kupakia.

Mkulima amesimama katikati ya shamba la mahindi, akiwa amevaa shati la kahawia na kofia ya rangi ya kijivu na nyekundu. Anashikilia gunzi la mahindi lililokomaa kwa mkono wake wa kulia.

Kijana amevalia shati la kijani kibichi, akisaidia kupanda miche ya mikomba kwenye udongo mwekundu. Majani mabana ya mikomba machanga yanaonekana yakipepea. Nyuma yake vijana wengine wanaonekana wamesimama, huku moja wao akitumia pikipiki.

Mwanaume mwenye tabasamu amekaa mbele ya meza, na anashikilia ndizi mbili kwa mikono yake. Ndizi moja ni ndefu na bado mbichi, yenye rangi ya kijani kibichi na nyingine imetolewa maganda na inaonekana nyeupe.

Kundi la ng'ombe wenye rangi tofauti kama nyeupe, kahawia na nyeusi. Wanatafuna chakula katika rundo kubwa la takataka. Takataka hizo zinaonekana kuwa na plastiki mingi, karatasi na mabaki mengi, zikiwa zimetawanyia ardhini.

Ndama kadhaa, wadogo, wenye rangi nyeusi na nyeupe, wako ndani ya zizi au eneo la kufugia wanyama. Ardhi inaonekana kuwa na udongo uliochanganyika na matope. Nyuma yao kuna zizi lenye ng'ombe wengine, na paa la mabati.

Picha inaonyesha shamba kubwa la migomba, zikiwa zimepandwa kwa mpangilio mzuri katika safu ndefu. Migomba mingi ina mikungu ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Njiani katikati ya migomba, kuna njia ndogo inayoonekana.

Katika banda lenye paa la bati na kuta za mbao, ng'ombe weusi wawili wanashughulikiwa. Mwanaume amevaa sweta yenye milia meusi na meupe amesimama karibu na ng'ombe mmoja, huku mwanamke amevaa kofia nyeupe na koti za zambarau akionekana kushughulika na ng'ombe wengine.

Wanamke amesimama katikati ya shamba, akizungumza na miti ya migomba yenye majani makubwa na mabichi. Udongo unaonekana umefyekwa, na kuandaliwa kwa kilimo, na mimea midogo imechipuka kwenye mistari yaliyoandaliwa.

Shamba la mahindi linaonekana likiwa na mimea mingi ya mahindi iliyopandwa kwa safu. Majani ya mahindi yanaonekana yakiwa na mashimo na sehemu zilizoliwa. Ikionyesha kuwa yameadhiriwa na wadudu au magonjwa.

Shughuli hii inaonyesha mfumo wa kukamua maziwa ya ng'ombe kwa mashine. Chuchu nne za ng'ombe zimeonekana wazi huku moja ikimwaga maji au maziwa. Mkono miwili inayovalia glavu nyeusi inashikilia kifaa chenye rangi ya kijivu na nyeusi ambacho kinaonekana kikiunganishwa kwenye chuchu moja ya ng'ombe.

Shughuli inaendelea sokoni ambapo rundo kubwa la ndizi mbichi zinazotambulika kwa rangi ya kijani zimepangwa chini. Watu kadhaa wamejikusanya eneo hilo. Wengine wamekaa katikati ya ndizi hizo. Wengine wamesimama nyuma.

Maziwa yanakamuliwa kutoka ng'ombe kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa. Sehemu ya nyuma ya ng'ombe, inaonekana wazi. Na vifaa vya kukamulia vimeunganishwa kwenye chuchu ya ng'ombe. Maziwa yaonekana kukusanyika kwenye kwenye chupa kubwa ya chuma.

Katika shamba la migomba, ndizi nyingi za kijani kibichi zimetundikwa kwenye miti. Mwanamke mmoja amevaa nguo ya kitamaduni ikiwemo leso nyekundu kichwani na sketi yenye maua. Amebeba mtoto mgongoni huku akizungumza na mwanamume aliyesimama karibu naye.

Pikipiki imezidisha mzigo barabarani mikebe Mingi mikubwa ya chuma yenye uwezekano ya kuwa maziwa imefungwa pande zote na mgongoni mwa pikipiki. Lori na magari mengine madogo pia yapo barabarani. Barabara kuu inaonekana na miti ipo kando yake.

Ng'ombe wawili wamelala kwenye nyasi. Ng'ombe mmoja mwenye rangi ya kahawia amejilaza kando na ana kengele shingoni. Sehemu yake ya chini, hasa chuchu zake, zinaonekana wazi. Nyuma yake kuna kipande cha ng'ombe, mwenye rangi ya kahawia na nyeupe, naye akiwa amelala.

Mwanamke anaonekana akisimama karibu na shina la mgomba, lililojaa ndizi nyingi mbichi. Amevalia shati jeupe na sketi yenye milia. Pamoja na kitambaa kichwani, anaonekana akishikilia au kukagua ndizi hizo.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe wamepangwa kwenye banda la ng'ombe, wakila malisho yaliyowekwa mbele yao. Moja wa wafanyakazi akiwa amevalia koti la bluu na buti nyeupe ameinama akichanganya malisho hayo.